Mimea midogo ya kijani inachipuka kwenye mipira ya mifereji ya plastiki ya kupitishia maji ya madini na mbolea. Imezungukwa na vikingi na magunia ya makaratasi. Masaa ya mchana.

Sukuma wiki zilizopandwa ndani ya kasuku ,kwenye foleni ,ndani ya mipira mikubwa ya kupitishia maji. Eneo limezungukwa kwa chuma na neti, masaa ya mchana, jua limewaka.

Mimea iliyonawiri, ina majani ya kijani, imepandwa ndani ya mipira ya plastiki inayopitisha maji pamoja na mbolea. Masaa ni ya mchana, jua limewaka.

Mimea imeota kutoka kwenye kasuku ndogo zilizowekwa ndani ya paipu za plastiki za kupitishia maji, pamoja na madini na mbolea. Mandhari inaonekana kuwa mchana

Mimea inayooteshwa na kukuzwa kwa njia ya kiteknolojia imepandwa ndani ya sifu ambazo zina mifereji ya kupitishia maji na madini. Taa zimewashwa ili kuleta mwanga.

Vichuma vilivyoundwa kwa muundo wa kuvutia vinaonekana kuwa na taa. Vimepakwa rangi tofauti. Kuna bakiti ya kukusanya maji. Mbwa pia anaonekana akitembea kwenye sakafu. Mandhari yanaonekana kuwa usiku wa giza

Shamba kubwa refu lina mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa foleni. Masaa ya mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Mchanga mwekundu wenye rotuba.

Masaa ya mchana. Mimea imechipuka katika shamba kubwa lililo na mchanga mwekundu imekusanyika pamoja kwa wingi . Miti inaonekana kwa umbali . Mawingu hayapo angani. Jua limewaka.

Masaa ya mchana sehemu ya ukulima shamba kubwa lina magari mawili. Moja linavuna na kuweka mavuno kwenye lori lililo karibu nalo. Kutumia kifaa maalum.

Eneo la mashambani, sehemu ya ukulima, mmea wa sukuma wiki uimepandwa kwenye mchanga mwekundu. Shamba kubwa limezungukwa na nyaya pamoja na vikingi. Masaa ya mchana, jua halijawaka.

Masaa ya mchana, kiwanda kilicho jitenga na makazi, kimeundwa kwa mabati na vitambaa vyeupe. Jua halijawaka, mawingu yako angani. Miti na bustani za kijani zimezunguka pamoja na ua wa miamba.

Masaa ya mchana. Shamba kubwa limepandwa mananasi. Udongo mwekundu. Miti inaonekana kwa mbali. Mawingu ni machache angani.

Masaa ya mchana. Shamba limelimwa na kutayarishwa. Mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwa mistari mirefu inachipuka kutoka kwenye udongo. Mipira ya kupitishia maji imepita karibu.

Shamba kubwa limepandwa mimea iliyowekwa kwa mistari. Kando yake mitaro ya maji imepita. Masaa ya mchana jua limewaka. Mipira ya maji iko karibu.

Masaa ya mchana, mimea iliyopandwa kwa pamoja shambani ya kijani, imechipuka kutoka kwenye udongo. Kuna mpira mweusi wa kupitishia maji uliopita karibu na mbolea.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Eneo la ukulima, shamba kubwa lina mimea midogo ya kijani iliyochipuka kutoka kwenye udongo. Mipira ya kupitishia maji yakunyunyizia imepita karibu.

Masaa ya mchana. Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa foleni na mistari inachipuka kutoka kwa udongo. Mipira ya plastiki midogo ya kupitishia maji imepita karibu.

Mchanga mwekundu uliolimwa na kutayarishwa shambani. Mimea midogo ya kijani inachipuka. Mipira ya kupitishia maji, pia imenyoroshwa kando kando. Milima midogo, inaonekana kwa mbali, masaa ya mchana.

Sehemu ya ukulima shambani. Mimea midogo ya kijani inaota kutoka kwenye udongo. Mipira ya kupitisha maji pia imeunganishwa. Masaa ya mchana, jua limewaka na kivuli cha mti kinaonekana.

Masaa ya mchana, anga lina ukungu, eneo la mashambani, mime ya kijani kibichi inamea katikati ya mitaro iliyopigwa ya chemichemi za maji.

Masaa ya mchana jua halijawaka. Bustani zinaonekana kwa mbali . Vifaa vya unyunyizaji vinarusha maji na madini shambani. Mimea midogo inaota.

Masaa ya mchana, jua halijawaka, eneo la shambani, sehemu ya kulima shamba limetayarishwa mithili ya kupitisha maji inawekwa. Mimea midogo inachipuka.

Wakati wa mchana eneo la mashambani mimmea ilio ota kutoka kwenye udongo inanyunyuziwa maji na mipira ilio nyoroshwa karibu na kutobolewa mashimo, ni ya kijani kibichi.

Eneo la ukulima, mimea midogo inaota kutok kwenye udongo. Mfereji ya kupitisha maji imepita karibu, masaa ya mchana, jua limewaka, nyasi za kijani ziaoenakana kwa mbali.

Masaa ya mchana, eneo la mashambani. Miti inaonekana kwa mbali, mimea inaota kutoka kwenye mitaro iliyo na maji. Mifereji imepita karibu na shamba.

Masaa ya mchana eneo la shambani. Mimea midogo ya nyanya inapata maji kutoka kwa mipira iliyowekwa shambani. Jua halijawaka.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Bustani na miti zinaonekana kwa mbali. Shambani, mipira ya plastiki inanyunyiza maji. Mimea midogo inaota kutoka kwenye udongo.

Mimea midogo inaota kwenye kistari kutoka kwenye udongo paipu zimepita karibu zilizotobolewa ili kudondosha maji ya madini pamoja na mbolea.

Masaa ya mchana. Jua limeweka. Eneo la mashambani. Teknolojia ya chuma zilizo na magurudumu zinatumika kurusha maji kupitia mifereji. Mimea midogo inaota kwenye udongo.